Hapa ni hospitali. Kuna mgonjwa ambaye amekuja kumwona daktari kwa minajili ya matibabu, na tunamwona daktari aki akiwa na sindano kwenye mkono. Anajaribu kutoa dawa kwenye chupa ili aweze kumdunga mgonjwa huyo.

Kuna mgonjwa ambaye amekuja kumwona daktari na inaonekana yuko kwenye hali mbaya. Daktari na msaidizi wake ambaye ni muuguzi wanajaribu kuyaokoa maisha ya mgonjwa huyu wakitumia mashine ya oksijeni.